Gari jeupe limeegeshwa chini ya paa. Upande wa mbele umeekezwa kushoto. Lina kioo la pembeni na stika ndogo kwenye bampa. Mandhari ya nyuma inaonyesha nguzo na paa, ikionyesha eneo la jengo au karakana.

Chapisho la tangazo ya bima ya gari, ya, third-party only kwa teksi. Inaonyesha mwanamke amesimama karibu na gari la teksi la rangi ya njano, na bei ya bima ni shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka.

Gari la kisasa la lenye rangi ya buluu kijani imeegeshwa kwenye nyasi likiwa na rimu na magurudumu zilizo ng'aa. Nyuma yake kuna magari mengine yakiwa yameegeshwa na miti mirefu ikionekana kwa umbali. Hali ya anga ni tulivu kuashiria kuwa eneo hilo lina anga njema.

Mfanyibiashara ameweka mikoba na mapambo ya mikono ya rangi mbalimbali kwenye kibanda cha soko la kienyeji. Bidhaa zimetandikwa ukutani kwa mpangilio wa kuvutia. Njia ya soko ni nyembamba na yenye paa la bati.

Vikapu vidogo vidogo vimeeza kusanywa kwa pamoja, vikapu hivi vimeweza kutengenezwa kwa rangi tofauti tofauti na kutumia vifaa tofauti. Vikapu hivi vimeweza kutengenezwa kama sanaa na utamaduni wa watu.

Gari za rangi ya chungwa na nyeupe zimepangwa mstari mmoja ndani ya kiwanda chenye gari kubwa na madirisha makubwa. Ziko juu ya reli, zikionekana kuwa sehemu ya mchakato wa kutengenezwa au kukusanywa.

Magari kadhaa ya kifahari yameegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mzuri. Magari haya yanajumuisha SUV nyeusi, gari la blue na magari mengine meusi na meupe. Kuna madirisha makubwa nyuma.

Duka la Amani general shop limeandikwa kwa rangi tofauti juu ya ukuta wa mbele likiwa kwa milango miwili moja ikiwa wazi na mtu amesimama mlangoni. Madirisha yenye grili za buluu yanaonekana pembeni huku paa la bati likifunika jengo la simenti.

Mbwa mweusi mkubwa amekaa kwenye nyasi, akionekana mwenye furaha na ulimi nje. Juu yake kuna maandishi yanayosomeka the pet is in good hands with the Orient home insurance raha easy .Chini yake kuna kitufe cha get insurance now na nembo ya Kenya Orient chini kabisa.

Watu wawili wamesimama pamoja. Wa kwanza amevalia nguo nyeusi na anashikilia noti ya shilingi mia tano. Wa pili ameshikilia simu ya rununu na anatumia programu ya Lipa na M-Pesa.

Soko au duka la ufundi wa mikono linaonekana likiwa limejaa shanga, mikufu na mapambo mengine yaliyotengenezwa kienyeji. Bidhaa nyingi zimetandikizwa na mtu mmoja anaonekana katikati. Ni eneo lenye bidhaa za kitamaduni au za zawadi.

Mtu mmoja aliyevalia nguo nyekundu na mwingine aliyevalia nguo nyeupe na za samawati wamesimama mbele ya duka. Kando yao kuna maandishi ambayo yameandikwa M-Pesa kwa rangi kijani. Juu kuna nembo ingine ambayo imeandikwa Airtel Money.

Magari manne yameweza kupakiwa kwenye uwanja wa shamba, gari ya kwanza ni nyeupe na ni la aina ya nissan, gari la pili ni la samawati na ni la aina ya nissan bado. Gari la tatu ni nyeusi na ni la aina ya fielder.

Gari la mizigo la rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa juu yake likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye miti na nyasi pembeni. Mandhari inaonyesha hali ya kusafisha magari kwa mpangilio wa kitaalam.

Umati wa watu umejaa sokoni ili waweza kununua bidhaa mbalimbali. Wanabiashara wameketi chini huku wakiuza mboga na matunda. Watu wengine wanasimama huku wengine wakiinama ili waweze kununua bidhaa ambazo wanahitaji.

Ukurasa wa kuingia Kopokopo una sehemu ya jina la mtumiaji, neno siri na kisanduku cha sijarobot .Pamoja na chaguo za kujiunga, kurejesha neno siri na kutuma maagizo ya kufungua akaunti. Mandhari ina mchanganyiko wa bluu na kijivu na inaonyesha pia maandishi kuhusu haki miliki ya mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Taswira hii inaashiria mfumo wa kuingia kwenye huduma ya mtandaoni.

Gari la SUV aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na mtu mmoja amesimama nyuma yake. Mandhari ya nyuma yana miti na gari lingine linaonekana sehemu ya nyuma. Mwonekano wa picha unaonyesha tukio la kawaida katika mazingira ya kijani.

Duka ndogo la rejareja au kibanda kinaonekana ambapo sanduku la mbao limejaa viazi na limewekwa mbele, nyuma ya sanduku la viazi kuna friji ya vinywaji, yenye mlango wa kioo inayoonyesha bidhaa ndani. Mabango ya biashara yanaonekana panda zote hususani mabango ya huduma za M-Pesa.

Lori kubwa barabarani, imeweza kubeba magari mengine. Magari hayo ni mpya na yanaonekana kwamba bado hayajatumika. Sehemu ya mbele kuna lori nyingine kubwa, nyeupe, kando kuna lori nyingine ndogo ambayo ni nyeupe pia.

Gari kadhaa zimepaki kwa mstari mmoja zikionyesha rangi tofauti kama vile blue na nyekundu. Zote zinaonekana kuwa mpya na zimetunzwa vizuri zikiashiria uwezekano wa kuwa katika eneo la maonyesho ya magari au uuzaji.

Wanabiashara wameketi chini sokoni wakiuza matunda mbalimbali, hii ikiwemo maembe, machungwa, nanasi na avocado . Kando kuna wateja ambao wanazunguka wakinunua matunda mbalimbali.

Kibanda cha kuuza matunda na mboga kinaonekana kikiwa na ndizi mbichi, za kijani zilizosimikwa kwa vikapu viwili. Nyuma yake kuna mizizi ya viazi na bidhaa nyingine za shambani. Ni soko la ndani au duka la bidhaa za shambani.

Gari jeupe la michezo limesimama mbele ya kituo cha huduma chenye milango ya kioo na maandishi approach slowly auto door . Mandhari ya ndani yana mwanga mzuri na mwonekano wa kisasa. Gari limewekwa pembeni likionyesha upande wa dereva.

Tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance linatoa huduma ya contractors all risk likilenga ulinzi dhidi ya hatari kama tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, moto, mlipuko na kazi mbovu.

Ulimwengu wa maziwa umeingia kwenye teknolojia. Mtu aliyevalia koti jeupe na neti ya nywele anatumia mashini ya milk ATM , kutoa mziwa. Mashini ina maandishi ya kutoa maelekezo . Huku mchanganyiko wa rangi ya bluu na nyeupe ikionekana.

Lori kubwa lenye rangi ya kijivu imeweza kupakia kando ya barabara na juu yake imeweza kubeba gari lingine ndogo lenye rangi ya bluu. Kando ya barabara kuna shamba kubwa ambalo lina mimea ambayo inamea.

Katika programu ya malipo ya Safaricom, juu kumeandikwa, balance , shilingi elfu sitini na mia nane, chini kuna batoni za, send and request, pay, withdraw na airtime .

Noti ya shilingi elfu moja ya kenya ina maandishi ya Kenya. Juu kuna namba kubwa ya elfu moja pembeni. Michoro ya mijengo na usanifu wa kitamaduni unaonekana ikilipa thamani na utambulisho wa taifa.

Mishikaki ya noti ya shilingi elfu moja za Kenya imefungiwa kwa mtindo wa feni ikionyesha dhamani na alama ya Kenya. Mandhari nyuma meusi yanazifanya fedha ziwe na kuonekana kwa urahisi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inashikiliwa kwenye kona ya chini kushoto inamaanisha benki kuu ya Kenya na shilingi elfu moja pamoja na picha ya mtu anayeshika kitabu, jengo na muundo wa mapambo.

Watu wengi wameweza kujumuika kwa pamoja. Sehemu ya kando kuna jengo ambalo ni kubwa. Sehemu ya chini, kikundi cha wamama ambao wamekaa chini huku wengine wamesimama. Wengine ni wateja ambao wanazunguka wakinunua bidhaa mbalimbali.

Mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe na nyeusi, amesimama kando ya magari yaliyoegeshwa. Nyuma yake kuna kikundi kingine cha watu ambao wamekaa chini ya nyasi. Nyasi hizo zimenawiri na kustawiri kutokana na hali nzuri ya anga.

Mwanaume amevaa sare nyeupe na ana nembo CBA kifuani. Anamiminiwa kinywaji kutoka chombo kikubwa cheupe ndani ya kikombe cha rangi ya chungwa akisimama mbele ya mashini mbili za kutoa maziwa zinazoonekana kuwa za kisasa. Mashine hizo zinaonekana kuwa na sehemu ya kuweka vikombe na skrini ya kudhibiti.

Mkono umewekwa juu ya noti za sarufu za Kenya, zikiwa mezani pamoja na sanduku la kijani pembeni. Kuna noti za shilingi hasini na mia moja, huku sarufu zikiwa zimepangiliwa kwa mikunjo midogo. Mazingira yanaashiria shughuli za kifedha au uwasilishaji wa huduma.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti nyeupe ambayo imeandikwa jina Daima amesimama kando ya rafu huku akishikilia bidhaa moja. Kando yake kuna mwanamke mwingine ambaye anatazama bidhaa hizo pia.

Nakala ya malipo ya serkali inaonyesha miadi ya huduma kwa mteja aliyepewa tarehe, saa na mahali pa kuhudumia katika makao makuu ya upelelezi Nairobi. Maelezo yanajumuisha jina nambari ya risiti, barua pepe na kiasi kilicholipwa kwa shilingi elfu moja.

Soko la wazi lina wachuuzi kadhaa wakiwa chini ya miavuli mikubwa wakiuza mboga za majani. Njia katikati ya vibanda inaonekana kuwa na unyevunyevu au mvua imenyesha hivi karibuni. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakichagua bidhaa.

Safu ya magari ya Mercedes-Benz. Nimeegeshwa nje. Jua kuna bango refu lenye namba ya Mercedes-Benz na maandishi Mercedes-Benz Center. Namba ya simu pia inaonekana kuwa mbali. Eneo linaonekana kama ni la maonyesho ya gari au bohari.

Rula nyingi za kutelezea zimepangwa kwa wingi zikionyesha mtindo na rangi tofauti kuanzia nyeupe, nyeusi, bluu hadi njano. Baadhi zimetandikwa juu huku zingine zikiwa zimewekwa chini zikijaza eneo lote na kuunda mandhari ya duka kubwa au soko la vifaa hivi vya kutelezea.

Kidole kimoja kimeshikilia noti ya mia tano na noti za elfu moja. Sarufu hizi zilikuwa zinatumika kwa biashara hapo awali kabla ya serikali ya Kenya kuleta sarufu zingine mpya.

Watu wanachagua mavazi kutoka rundo kubwa la nguo zilizotandazwa ardhini kwenye eneo wazi likiwa na rangi na aina mbalimbali ya mavazi. Baadhi yao wamesimama huku wengine wakiinama wakichambua. Mazingira inaonyesha shughuli ni ya kijamii au soko huria.

Nguo zenye rangi tofauti tofauti zimerundikwa ndani ya kontena la waya lililowekwa juu ya ardhi yenye uchafu na takataka. Sehemu ya nyuma inaonyesha mazingira yaliyosongamana huenda ni sehemu ya soko, hifadhi au shughuli ya kuchakata nguo. Taswira hii inaashiria uwepo wa biashara au usanifu wa matumizi tena wa mavazi.

Mabango ya rangi na vitambaa vimeonyeshwa uburuheni sokoni. Vikijumuishwa na mbogamboga safi kama matango, pilipili, na majani ya mboga. Vifuko vya vitunguu vimefungwa juu, huku muuzaji mmoja akiwa nyuma na bidhaa zake.

Manekini wa katikati amevalia blauzi ya kijani na sketi yenye rangi nyingi. Vitambaa mbalimbali vimepangwa kwenye rafu zinazozunguka, vikiwa na michoro tofauti na rangi angavu. Mazingira ya duka lenye bidhaa za mavazi kwa wingi.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado TX limeegeshwa kando ya nyumba. Gari hilo ni jeusi. Chini ya gari hilo kuna nyasi ambayo imemea na kunawiri kuashiria kuwa hali ya anga ni njema huko.

Duka limejaa michongo ya aina tofauti; michongo hizi ni za rangi tofauti na zimetengenezwa na vifaa tofauti. Juu ya paa kuna taa ambalo linawaka vyema.

Mkono wa mtu umeingiza kadi ya Visa kwenye mashini ya malipo ya Pesapal. Kwenye skrini, kiasi cha mualama ni shlingi za Tanzania elfu sitini na mbili, ikiashiria matumizi ya malipo ya kielektroniki katika shughuli za kila siku.

Jengo lenye lebo ya kijani ya pesa ina alama ya kidole gumba na mtu anayeshikilia sarafu. Nje kuna ndoo ya plastiki ya kijani na boksi la kadibodi. Mlango una bango linalosema, No poster likionyesha kanuni na mwonekano wa biashara.

Viatu vimeweza kupanda kwenye banda lenye makaratasi juu. Vitu hivi vinaonekana kuwa zimetumiwa, mara ya kuanza zimeoshwa na pia zinataka kutumiwa mara ya pili. Sehemu ya chini kuna ndoo mbili, moja nyeupe na nyingine nyeusi.

Watu watatu wamesimama kwenye dirisha la huduma wakionekana wakiwasiliana na mfanyikazi ndani ya jengo lenye mabango ya mpesa mandhari ya ndani ina rangi ya kijani na nyeupe ikiashiria eneo la kifedha au huduma za mitandaoni.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali vikiwemo raba na sandali limetandazwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, viatu hivyo vina rangi tofauti kama vile bluu, nyekundu, zambarau na kahawia vikionyesha sehemu ya soko au duka la viatu.

Watu wanajadiliana wakiwa wanatabasani usoni. Katika upande wa kushoto, kuna mzee ambaye ana ndevu usoni, suti ya buluu na ameshikilia simu mkononi akionyesha wenzake.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye nembo Tasswatt Milk ATM imewekwa ndani ya chumba kidogo. Pembeni kuna boksi kadhaa zilizoandikwa Salad ATM . Mtu mmoja amesimama karibu na boksi, amevaa sketi yenye muundo wa kupendeza na shati jeusi lenye maandishi meupe. Inaonekana ni sehemu ya duka na huduma au kifaa cha kuuzia bidhaa ya moja kwa moja.

Nguo za mitumba zimeweza kuwekwa juu ya meza, katikati kuna njia ambayo wanabiashara na wateja wanapitia ili kuweza kuenda mahali ambapo wanaenda. Sehemu ya chini ina uchafu kuonyesha mazingira ni machafu.

Magari mapya ya spoti yenye jina BMW yameweza kuegeshwa ndani ya jumba kubwa. Kuta za jumba hilo zimeweza kutengenezwa na glesi na chuma. Jumba hilo lina paa refu.

Gari la Mercedes benz ya rangi ya fedha yaonekana upande wa kushoto na nambari ya usajili GOC 63. Pembeni kuna lamborghini yenye rangi ya chungwa yenye mapambo ya bluu na nyeusi. Vyote vimeegeshwa ndani ya jumba lenye vioo vikubwa na mapambo ya kisasa.

Lori kubwa la kubebea magari laonekana likisafirisha magari kadhaa, likionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Juu ya lori hilo kuna magari ndogo ya kifamilia na magari ya abiria, huku vani nyeupe kubwa ikiwa imepakia kwenye sehemu ya chini ya trela. Lori hilo liko barabarani likionyesha kuwa linaweza kuwa safarini au limeegeshwa kwa muda.

Skrini ya kuingia kwenye huduma ya kopo kopo inaonyesha sehemu za baraua pepe na neno siri pamoja na chaguo la sigh in, record na skip . Mandhari nyuma kuna mtu aliyevaa shati jeupe lenye michoro ya ndege na mkufu ikiashiria mwingiliano wa mtumiaji na mfumo wa kidijitali.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Moja ni Pickup ya Isuzu. Nyingine ni vani nyeupe na gari lingine la kisasa la rangi nyeusi. Mita na vichaka vimezunguka eneo la kuegeshea magari.

Mikono miwili imeshikilia simu ya rununu. Simu ya rununu hiyo ina programu ya Mpesa. Juu kumeandikwa send money, Withdraw cash, buy airtime , Mshwari, lipa na Mpesa na chini kumeandikwa my account .

Kamera nyeupe ya cctv imewekwa juu ya rafu. Rafu hizo zina vitenge vya aina mbalimbali. Kando na vitenge pia kuna dera ambazo zimeekwa kando ya rafu hizo .Juu kuna viatu ambavyo vimepangwa.

Magari mawili ya kispoti, moja kwa jina Ford Mustang na Dodge Challenger yameweza kuegeshwa kwenye hema za nje. Kando kuna aina tofauti ya magari, hili likiashiria kuwa eneo hili ni eneo la kupakia magari.

Magari mengi yameweza kuegeshwa katika bustani la kuuzia magari. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, nambari za usajili bado hazijawekwa kwenye magari haya. Magari haya ni ya miundo tofauti tofauti.

Duka la viatu lina safu kadhaa za rafu zenye viatu mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mtu aliyevalia shati ya bluu na suruali nyeusi anatembea katikati ya njia la duka. Mandhari ya nyuma yana bango lenye maneno yanayoanza na Darling na Find Your Beauty .

Mtu mmoja amesimama katikati ya picha akiwa amevaa nguo nyepesi labda fulana nyeupe na suruali ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna jengo lenye rangi ya kijani na ishara ya M-Pesa ikionekana wazi ikionyesha kuwa huenda ni duka au wakala wa huduma za kifedha. Upande wa kushoto kuna bango lenye maandishi likioneyesha namba za simu na labda viwango vya pesa.

Mtu mmoja aliyevalia shati nyeupe amesimama ndani ya duka. Nje ya duka kuna mabango ya kuonyesha kuwa duka hilo ni la kuuza bidhaa za nyumba kama vile maji na maziwa. Ndani ya duka bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu.

Vikapu vingi vimejaa mboga na matunda sokoni, zikiwemo nyanya, viazi na pilipili hoho. Watu wanazunguka wakichagua bidhaa, huku miavuli ikitoa kivuli juu ya baadhi ya vikapu, ikionyesha mandhari yenye shughuli na rangi nyingi.

Rafu zimejaa viatu vya aina ya rangi mbalimbali. Ikiwemo sneakers na viatu vya kawaida. Mpangilio wake unaonyesha wingi na utofauti wa bidhaa. Huenda ni sehemu la duka au hifadhi ya viatu vingi.

Magari sita yameegeshwa kwa mpangilio mbele ya jengo la biashara. Kuna Land cruisers, Mercedez benz na Honda nyekundu. Jengo lina bango la car lockers pamoja na namba ya simu likionyesha huenda ni duka la magari ama huduma ya kubadilisha.

Kibanda kidogo kina matunda ya tikiti maji na viazi mbatata. Kando pia kuna matunda ya machungwa. Sehemu hii ni ndogo kuashiria kuwa ni soko ama ni eneo lla biashara.

Gari kubwa la trela limebeba magari kadhaa juu ya gari la rangi ya buluu, likiwa limeegeshwa karibu na jengo la viwandani. Magari haya yanaonekana kuwa katika hali nzuri tayari kusafirishwa kwenda kutumika.

Matunda mbalimbali yamepangwa juu ya uso yakiwemo maparachichi, machungwa na mapera yenye miiba. Kuna kopo la Delmonte fruit Cocktail lililowekwa katikati likiongezea mvuto wa picha kwa tofauti na maumbo ya rangi.

Wanaume wawili wako kwenye chumba cha maonyesho ya gari, mmoja amevalia suti nyeusi na anashughulika na chanja ya gari jeupe, mwingine amevalia shati jeupe na anamtazama ule wa suti nyeusi, gari lingine linaonekana nyuma.

Mtu mmoja mwenye shati nyeupe amesimama mbele ya kaunta ya duka ambalo linauza vitu za reja reja. Milango ya kijani ina maandishi M-Pesa, kumaanisha shughuli za kifedha zinaendelea katika eneo hilo.

Tangazo la bima ya afya linamandisha makuu, "health insurance", juu likifuatiwa na ikoni, zinazo onyesha vipengele kama kinga, faida, sera, msaada, na huduma ya afya, mtu aliyevalia koti jeupe ameketi mezani na kompyuta, kona ya chini kushoto ina nambari za simu tovuti na msimbo wa QR wa kuelezea zaidi.

Watu watatu wamesimama kwenye kaunta yenye alama za teller three na teller four wakihudumiwa katika kituo cha M-Pesa kinachoendeshwa na Safaricom. Eneo limepangwa kwa rangi ya kijani na kuna stendi za kuongeza foleni pamoja na mabango ya matangazo .

Maandishi ya M-Pesa yameandikwa katika mlango wa duka wa kununua bidhaa reja reja. Duka hilo lina friji ambalo lina mlango wa kioo na ndani kuna vinywaji vya aina tofauti.

Magari mengi yameweza kuegeshwa kando ya mkutano ambao unaendelea. Watu wameweza kukusanyika ili kuweza kuskiza yanayoendelea katika mkutano huo wa kijamii. Hali ya anga ni tulivu. Eneo hilo lina miti mingi.

Bango la bima la Anziano Insurance Agency limechorwa picha ya nyumba juu, upande wa kulia, kuna nembo ya kampuni hilo. Chini kuna maneno: domestic home insurance . Kando kuna picha la barcoding .

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana, watu kadhaa wamesimama wakiangalia au kuuza nguo na bidhaa zingine zilizopundikwa juu ya meza au kwenye stendi. Mtumaji amevaa kofia nyekundu na mkoba mgongoni, akipanga nguo kwenye mkokoteni au meza. Mandhari inaonyesha mazingira ya biashara ya rejareja, labda soko la wazi au vibanda vya kuuza nguo.

Watu wakiwa sokoni ,baadhi wakiuza matunda kama ndizi na limau, wengine wakitembea au wamekaa. Mimea zimepangwa ardhini na kwenye vyombo huku majengo na bango la matangazo likionekana nyuma.

Mtu mmoja amesimama mbele ya duka lenye nembo ya M-pesa akiwa amevaa kilemba. Anaonekana kushiriki shughuli ya kifedha. Milango na kuta za duka zimejaa matangazo na habari za huduma. Yakionyesha kuwa ni kituo cha huduma ya pesa kwa ajili ya simu.

Bango la bima ya CIC Group ina maandishi haya; tunza jamii na CIC Family Medisure, chini yake kuna watu watatu ambao wana furaha na wanacheka kwa pamoja.

Risiti kutoka mamlaka ya mapato Kenya inaonyesha taarifa ya usajili wa kikundi cha Wakini Self-Help Group . Maelezo yanajumuisha aina ya mlipa ushuru, anwani ya barua, simu, barabara ya Nyahururu na maombi ya usajili kwa kodi ya mapato ya kampuni.

Bango la kijani lenye maandishi makubwa ya M-Pesa imewekwa juu ya duka, huku bango jekundu la Western Union linaonekana nyuma. Mbele ya duka baiskeli mbili zimeegeshwa na mwongo wa jua umeangaziwa eneo hilo likionyesha huduma za kifedha zinazotoka hapo.

Tangazo la Shimini insurance linaonyesha mtu ameketi akiwa amevaa blauzi ya kijani na suruali ya bluu. Maelezo: kwenye matangazo yanahusu bima ya ajali, binafsi, yakisisitiza usalama wa mteja. Kama kipaumbele.

Marobota makubwa ya nguo zilizofungwa kwa plastiki na nyavu nyeusi yamepangwa juu ya kila mmoja yakionekana kama hifadhi au eneo la usambazaji wa nguo zilizotumika. Nyuma kuna marobota zaidi yakionyesha biashara ya mavazi ya mitumba au usimamizi wa vifaa vya mavazi.

Mtu ameshikilia noti kadhaa za shilingi za Kenya zikiwemo za hamsini na za mia moja. Amevaa suti ikionekana kupitia kono la shati. Mandhari ya nyuma imelegea, huenda ni meza au kaunta na kuna vitu visivyoeleweka vizuri

Nyaraka ya malipo kutoka Kenya Ports Authority, inamwelekeza kwa African Court on Industries. Inaonyesha tarehe ya malipo, nambari ya risiti, nambari ya akaunti pamoja na ujumbe wa shukrani kwa mteja kuhusu kwanzisha malipo ya ankara.

Gari la Mercedes Benz G-class SUV, rangi nyeusi, limeegeshwa ndani ya jengo lenye mwangaza na madirisha makubwa. Namba ya usijali inaonyeshwa, 22 Rawa Auto, huku magari mengine kama Sedan ya blue na SUV nyingine yakiwa nyuma.

Ndizi zimetundikwa juu ya banda la sokoni huku nyanya ,karoti ,viazi na mboga zingine zikiwa zimepangwa kwenye meza na masanduku , mandhari ni ya soko lenye bidhaa nyingi za chakula na watu wakizunguka nyuma.